Nawaona watu wengi wakiwa wanazungumza, na pia kuna mmoja ambaye anafanya kazi akiwa na shati nyekundu na kunayo miti na pia mawingu na wameanika mavuno yao ili yaweze kukauka.

Naliona shamba lililo na miti ya aina tofauti tofauti na ya rangi ya kijani. Kati ya ile miti kuna miti inayoota matunda ya mandizi na katikati ya lile shamba kumelimwa na kuna mawingu mle juu ambayo ni ya rangi nyeupe.

Nawaona watu wawili wakiwa wameshikania chupa iliyo na maziwa wakiwa wanaielekeza kwenye mashini. Pia kunao ukuta ambao umepakwa rangi ya nyeupe na pia wao wamevaa kabuti ambazo ni za rangi nyeupe.

Nawaona ng'ombe wawili wakiwa wamewekwa mashini ya kukamuliwa maziwa. Pia naona maziwa ikiwa ndani ya chupa moja na pia chupa ingine ya pili.